Madawati ya wanafunzi iliyowekwa pamoja, juu yake kuna tape nyeupe iliyo na maandishi kando kuna viti vya kukalia vya wanafunzi vyenye matendeguu ya rangi nyeusi, ukuta wake ni mweupe wenye mapazia madirisha yanayotoa mwangaza mazingira haya yanaashiria darasa.